Wanariadha wawili waliohusikana katika mbio za omega. Mmoja anamsaidia mwenzake ambaye amejilaza chini, ishara ya kuwa ana uchovu ama ana maumivu yanayomkaba mwilini.

Timu ya Kenya, timu ya walemavu wanaowasilisha nchi ya Kenya katika mchezo ama mchezo wa kandanda ama michezo zinginezo, timu hizi ni, imehusisha wanaume ambao wanatumia vijiti kwa kutembea.

Pahali ambapo wachezaji wa timu ya nchi wale wanao na shida ya ulemavu wanajiunga na kufanya mazoezi yao kama kawaida. Mwanamke pia anaonekana amevalia shati ya rangi nyekundu ambayo pia imeandikwa au imewekwa bendera ya Kenya.

Chumba cha tarakilishi ama mahabara ya tarakilishi. Mahabara inayotumiwa na watu wanaojua kutumia tarakilishi ama wanao taka kufunzwa njia ya kutumia tarakilishi. Wanapata maelezo kwa kupitia mahabara hii jinsi na namna ya kutumia tarakilishi.

Maabara ya tarakilishi ni maabara inayotumiwa na watu wanaojua kutumia tarakilishi, ili kuendeleza shughuli zao wanazozifanya kwa tarakilishi. Pia vilevile wanafunzi hutumia maabara hii kujifunza jinsi ama namna ya kutumia tarakilishi.

Timu ya walemavu wanaowakilisha timu ya nchi ya Kenya. Wamevalia shati za rangi nyekundu na maandishi nyeupe, ya kuonyesha nchi wanayotoka ama Kenya. Wanawake hawa wanaonyesha ujasiri wao, kwa kufanya kazi wanaostahili kufanya uwanjani.

Vitabu vinavyotumiwa na wanafunzi. Vitabu ambavyo vimechapishwa na kampuni inayojiita Longhorn, ni kampuni inayotumiwa sana na wananchi wa Kenya kuchapisha vitabu vinavyotumiwa shuleni, ili kufunza wanafunzi.

Mwakilishi wa nchi ya Kenya katika riadha Kimani, anaonyesha dalili ya furaha huku akisherehekea ushindi wake kwa njia ya kistaarabu.

Darasani mnamofunzwa wanafunzi. Darasa hili liko na pale pa kuwekea vitabu ama daftari, halafu kuna kiti ambacho wanafunzi hutumia hasa kuketi wanapofunzwa ama wanapoandika darasani.

Mwanaspoti wa nchi ya kenya ambaye anajulikana kwa jina Hellen Wawira. Ni mwanaspoti ambaye julai mwezi wa aprili tarehe kumi na tano. Mwanamke huyu ni mwanamke ambaye akona tatizo la ulemavu.

Maabara ya ko, tarakilishi, maabara hii mna tarakilishi mbili na tena ni za rangi nyeusi. Tarakilishi hizi zinatumika kwa kazi tofauti tofauti ama kazi za aina mbalimbali, mtu anaweza tengeneza picha kutumia tarakilishi.

Kifutio cha ubao unaotumia unaotumika kufuta ubao uko kwa ukuta, ufutio huu huwa hutumika sana shuleni ama kule kwenye kuna makutano ya mafunzo.

Wana jopo wa timu ya walemavu nchini Kenya wametunukiwa pesa na Champions of Cheers na Tusker Kenya, wametukiwa shillingi millioni tano na kampuni hizo.

Wanariadha wa nchi mbalimbali, wamevalia nguo zao za kiriadha huku wako uwanjani kuwakilisha ama kuwasilisha nchi yao. Wa kutangulia ni wa Kenya amevaa nguo yake ama vest yake ya kukimbia nyekundu ambapo tena imewekwa badge la Kenya.

Maabara ya somo la Chemistry na somo ya Biolojia. Somo hizi zote ni somo za kisayansi ambayo watu wanatumia vitu vya aina mbalimbali kuonyesha kuwa vitu hivi vinaweza tendeka vinginevyo na kuonyesha dalili ama kuonyesha kuwa hii ndio sababu ama hiki ndio kitatokea badae.

Timu ya wachezaji ya walemavu wanaonekana kuonyesha umaarufu wao huku wakionyesha kuwa wameshajitayarisha kuwasilisha timu hii nchini Kenya na kuwasilisha nchi ya Kenya katika mchezo huu wa kandanda ya walemavu.

Tangi nyeusi ya kuteka maji tena kuna mti mrefu wenye majani kibichi, naona tena waya za stima zimepita kando ya mti. Halafu kuna pahala pa kucheza ama pahala pa kujivinjari.

Aina ya mchezo ya walemavu inayochezwa na wale waliolemewa na tena unapata kuwa wanaonyesha umaarufu wao, ama wanaonyesha ujuzi walio nao kwa kucheza mchezo huu.

Wanatimu wa msitu wa Kenya, wameonyesha uzuri wa msitu kwetu. Wanatuambia kuwa msitu wetu ndio siku zetu za usoni na tena wanatuonyesha aina mbalimbali za msitu, umuhimu wa msitu na tena vitu ambavyo vinavyomkita msitu nchini Kenya.

Moja wapo ya ubao pa kuandikia, mwalimu anaonekana ni kuwa mwalimu alikuwa anawafunza wanafunzi wao, jinsi ya kuandika sauti ili ionekane vimeandikwa vyema na visisumbue wakati wa kusoma.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili, kitabu hiki kimeadhinishwa na kampuni ya KICD , kitabu hiki ni kitabu kinachoitwa Nyota ya Kiswahili ,kitabu hiki kinasomwa na wanafunzi kuelewa kiswahili .

Maabara mojawapo ya tarakilishi. Hii ni maabara ambayo wanafunzi wanafunzwa jinsi ya kutumia tarakilishi, jinsi ya kuandika, jinsi ya kutengeneza na kuunda vitu vinavyoandikwa kwa kutumia tarakilishi.

Hapa ni pahali ambapo panapotokea janga la moto katika maofisi ama kampuni tofauti tofauti. Pahali ambapo pameandikwa hivi panakuanga pahali ambapo watu wanahudhuria ama wanasimamia kuwepo na shida ama janga lolote la moto.

Vitabu vyekundu vyenye maandishi ya samawati ni vitabu vya hadithi, ambayo hadithi yenyewe inaitwa Ayubu Mashakani. Ni hadithi inayosomwa na kuelezwa katika kila kitendo kilichotendeka katika kitabu hiki.

Chumba cha kufunza na kufunzia huko chuo kikuu ama katika chuo cha upili. Chumba hiki iko na viti vilivyotengenezwa tayari na pahala pa kuandikia.

Kitabu hiki lililochapishwa na wachapishaji wa Longhorn ni kitabu cha sayansi ya tarakilishi, ni kitabu cha grade seven ama gredi la saba ni kitabu linalotumika na wanafunzi wa shule wanaosoma tarakilishi.

Wa wachezaji wa mchezo wa kupigana, ama boxing , kwa lugha nyingine ama lugha ya kimombo, wanaonekana kuonyesha umarufu wao huku wakipiga mazoezi kuonyesha kuwa wako tayari kucheza hata yule ambaye anaonekana ako na ulemavu, pia, anaonyesha umarufu wake kwa kwenda mazoezini.

Mahali pa kucheza pa watoto. Watoto wanahudhuria huku kucheza ama kujivinjari pahali ambapo imeekwa kando ya mti mrefu. Mti ambayo iko na majani kibichi.

Kitabu cha chekechea ama cha kidato cha pili inayoongelea afya, usalama na jinsi ya kuishi na watu ama adabu watu walionayo.

Mojawapo wa uwanja wa shule uliotengenezwa kwa hali nzuri, kufyekwa pazuri na tena kutengeneza uwanja pa kucheza. Kuna vitu vya watoto vya kucheza.

Ukuta umeekwa siku za wiki, naona kuna siku ya jumapili, ijumaa, jumatatu, jumamosi, siku hizi zimeekwa katika ukuta na tena zimeekwa na karatasi ambazo zimebandikwa, rangi tena tofauti tofauti. Kuna rangi njano, kuna hii samawati na tena kuna nyekundu.

Kiwete aliyejivalia kofia na nguo nyeusi ndani ya kubana ama ya kukaza mwili na nguo nyekundu nje yenye maandishi ya rangi nyeupe ameketi.

Mchezo wa walemavu. Walemavu wenyewe pia wanaonyesha umaarufu wao hapa wakicheza mchezo huu wa kandanda. Ina ishara ya kuwa hata walemavu wanazo ujasiri na uwezo wa kucheza mchezo huu kama tu wale walivyopewa mwili na kila kitu mzima.

Mwanamke huyu ni mwanamke ambaye amewakilisha kenya katika mbio za walemavu nchini na anaonekana ameonyesha umaarufu wake kwa kukimbia uwanjani ishara ya kuwa amewakilisha kenya vilivyo.

Mlango huu wa darasa uliopakwa rangi nyekundu ni mlango wa darasa la grade 1C ama chi ambayo mwalimu wao au mwalimu msimamizi ni mwalimu Agnes na amewakaribisha.